Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi katika safu za mimea ya kijani kibichi. Mimea imejaa majani na inaonekana kustawi. Chafu ya uhifadhi wa mimea inaonekana kuwa na muundo wa chuma na imefunikwa na wavu ya plastiki. Kuna njia nyembamba ya udongo kati ya safu za mimea. Mtu mmoja amesimama wima akiangalia mimea wakati mwingine ameinama kama anachunguza kitu.

Mimea ya mboga zilizopandwa ndani ya banda lilofunikwa na miti. Mimea iyo imepangwa kwa mistari kwenye meza zilizotengenezwa kwa mbao, nguzo za banda zimepigwa rangi ya samawati na manjano na paa limefunikwa kwa plastiki au neti ili kuzuia jua kali. Mazingira hayo yanaonekana kua safi na yenye mpangilio mzuri wa kusaidia ukueaji wa mimea kwa uangalizi wa karibu.

Mfumo wa kulima mboga unaonekana huku mimea midogo imepandwa kwenye mabomba. Mabomba haya yamepangwa kwa urefu, mbinu hii huwezesha mimea kukua bila udongo. Inaonekana kama mfumo wa bustani ya nyumbani, ni busani yenye muundo safi na nadhifu.

Mimea inaonekana yakistawi kwenye chombo. Chombo hicho ni cha plastiki kikiwa na rangi ya samawati na nyeupe. Mimea ina majani mabichi na yenye mikunjo. Imening'inia kwenye ukuta na mbao kwa kamba. Inaashiria mfumo wa kilimo cha bustani ndogo.

Watu watatu walio katika chumba cha kijani. Wawili wanaoshughulikia na kuangalia mimea hiyo yanayokuzwa. Mmoja anapowangalia akiwatazama wanachofanya.

Mimea inaonekana ikiwa kwenye mifereji ya rangi nyeupe, inaonyesha kilimo cha kisasa isiyohitaji udongo. Mimea inaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi na yamestawi vizuri. Imepangwa kwa safu na nadhifu mno. Mfumo huo unaonyesha kutoa mavuno mengi. Ni njia ya kisasa ya kulima mazao.

Mimea midogo ya kijani kibichi inaonekana kuwa imepangwa kwa safu wima ikining'inia kutoka kwenye mabomba meupe. Mfumo huu unatumia virutubisho vya maji badala ya udongo ikionyesha njia ya kisasa ya kilimo. Majani ya mimea yanaonekana kuwa yenye afya na yamejaa yakionyesha ukuaji mzuri.

Mimea inaonekana kupandwa bila udongo. Mizizi yake inanawiri kwenye maji yenye virutubisho. Mfumo wa mabomba meupe umetumiwa katika kilimo hiki. Majani mabichi yanaashiria ukuaji mzuri ya mimea hii. Njia hii ni mojawapo wa kilimo cha kisasa cha hydroponiki.

Mimea inaonekana yakiwa yamepangwa katika mirija nyeupe ambayo yamepangwa kwa mistari. Mimea hizi ni midogo na inaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi huku zingine zikiwa na rangi ya zambarao. Chini kuna chupa la maji labda ya kivirutubisho.

Mimea miwili yenye majani mabichi imeoteshwa kwenye chombo cheusi juu ya fremu ya mbao. Kuna ndoo nyeupe chini yake labda mfumo wa maji. Nyuma yao kuna miti mingine inaonekana kama bustani. Mimea inaonekana kuwa na afya na imechanua. Ni mfumo wa kilimo cha kisasa au bustani mdogo.

Wafanyakazi wanachagua nyanya, wote wamevaa sare za samawati na kofia za nywele. Nyanya zinapita kwenye mishipi mirefu za kusafirisha. Wafanyakazi wanachukua nyanya na kuziweka kwenye trei. Nyuma yao kuna ubao wenye chati au picha za nyanya. Huu ni mchakato wa kuchagua na kupakia nyanya kiwandani.

Rundo kubwa ya vitunguu vyekundu vimetapakaa chini vikiwa vingi sana. Mguu wa mtu unaonekana upande wa kushoto juu. Vitunguu vinaonekana kuwa safi na mikubwa mno. Inaweza kuwa sokoni au ghala la vitunguu.

Mtu mmoja anaonekana akiwa shambani akilima shamba lenye mimea. Amebeba mkoba mgongoni mwake. Mmea ya mahindi na mengine inaota vizuri. Ardhi inaonekana kuwa na rutuba. Miti inaonekana kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa mzuri wa kilimo.

Trekta ya kijani na nyeusi inaonekana ikiwa shambani. Limezungukwa na mimea ya kijani kibichi, yaliyopangwa kwa mistari nadhifu. Tractor linaonekana likifanya kazi shambani. Mandhari yote ni ya kilimo.

Watu wawili wanaonekana kuwa ndani ya banda ya kijani kwa kuwa wamesimamia mstari mrefu wa mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye mifuko meusi. Mimea inaonekana kuwa changa na inakuwa vizuri yenye rangi ya kijani kibichi. Banda ya kijani ina muundo wa chuma uliyofunikwa na plastiki au wavu kuruhusu mwanga au juu ya kuingia.

Shamba kubwa la kabeji ambazo zimepandwa kwa safu ndefu zilizonyooka zina majani mabichi na udongo unaonekana vizuri. Majani yake ni ya kijani kibichi na udongo ni ya rangi ya udhurungi. Kwa umbali, kuna miti na pengine nyumba ndogo. Anga linaonekana wazi na jua linaangaza.

Miti ya kahawa inaonekana shambani ikiwa imejaa matunda. Matunda ya kahawa yanaonekana kuwa mekundu na yameiva mno. Kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama katikati ya shamba hili. Shamba linaonekana kuwa limeenea Hadi upeo wa macho. Anga linaonekana kuwa na mawingu na ni la rangi ya samawati. Linaonyesha shamba la kahawa lililokomaa.

Mtu asiyeonekana vizuri, anaonekana akimwaga vitunguu vingi vya rangi za sambarau ardhini. Idadi kubwa ya vitunguu inaashiria uzalishaji wa kiwango kikubwa. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijani ya kionyesha kwa kilimo kimefanyika katika eneo lenye rutuba.

Ndani ya chafu ya kisasa, mimea ya kijani imepandwa Kwa safu ndefu. Kuna Kamba zilizotumika kuiegemeza mimea. Mtu mmoja anaonekana katikati ya safu ya mimea hii. Anaonekana akitazama mimea au akifanya kazi.

Ng'ombe watano wanaonekana kuwa ndani ya zizi, wanakula chakula kilichowekwa kwenye hori. Mazingira yanaonyesha ufugaji wa kisasa kwa wingi. Ng'ombe wamefungiwa katika eneo moja lililogawanya. Ufugaji huu unaonekana kuwa unalenga uzalishaji mwingi wa maziwa au nyama.

Katikati ya banda kubwa kuna nguruwe wengi waliowekwa kwenye boksi ya chuma. Nguruwe hao wamebanana sana wakionyesha ufugaji wa kiwango kikubwa. Banda linapaa la bati na taa za umeme juu kwa ajili ya mwangaza. Sakafu ya banda inaonekana kuwa ya saruji, rahisi kusafisha. Upande wa kushoto na kulia kuna mistari mirefu ya vizuizi vya chuma.

Shamba kubwa lenye kabeji. Lina kabeji zilizokomaa za rangi ya kijani kibichi. Baadhi ya kabeji zinaonekana kuwa na umande. Ni mandhari ya kilimo Safi na Bora.

Chafu ndefu yenye paa la plastiki, inaonekana kuwa na mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu. Chafu inaonekana kuwa ya kisasa na yenye muundo mzuri. Mimea inaonekana kuwa na afya njema na imekuwa vizuri. Mwanga unaonekana kupenya kupitia paa la plastiki. Chafu ni mfano mzuri wa kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa la mboga ambayo imejaa mimea ya kabeji iliyopandwa kwa mistari mirefu. Udongo una rangi ya kahawia. Kuna milima na miti ambayo inaonekana kwa umbali. Mimea inaonekana imetunzwa vizuri. Inawezekana kuna mfumo wa umwagiliaji kwa matone.

Mboga shambani inaonekana ikiwa imepandwa kwa safu ndefu zilizonyooka. Zina majani mabichi na udongo unaonekana wazi ukiwa na rangi ya hudhurungi .Kwa umbali kuna miti na pengine majengo ya chafu. Anga lina mawingu meupe na ni wazi.

Vitunguu vingi vinaonekana vikiwa vimetandazwa. Yapo rangi mbili tofauti, moja nyekundu na hio nyingine yenye rangi ya kahawia. Mtu anaonekana akiwa amepiga magoti akichagua vitunguu hivi, huenda ni sokoni au shambani.

Shamba la kisasa la mboga. Wanaume wawili wanaonekana wakiwa wakifanya kazi humo. Mmmoja anayesimama mwingine akiwa ameinama. Mimea ya kijani inaonekana kuwa imepangwa kwa safu. Wanakagua mimea ndani ya miti, inawezekana ni tango au pilipili. Kilimo hiki ni cha kukinga wadudu.

Ng'ombe wengi ndani ya banda, ng'ombe hawa wana rangi nyeusi na nyeupe, wamelala na wengi yao wamesimama, banda lina muundo wa mbao na chuma, linaonekana kama shamba la kisasa la maziwa, kuna nafasi nyingi za kulishia na kulala, sakafu inaonekana kuwa na rangi ya hudhrungi.

Shamba la mboga limetokea ndani ya chafu. Majani mabichi yanaonekana kwa wingi. Rangi yao ni ya kijani kibichi. Mkulima mmoja anaonekana akiyahudumia mimea hii. Amevalia kofia na nguo nyekundu. Muundo wa chafu unaonekana ukikubali mwangaza kufikia mimea hii. Inaashiria kilimo cha kisasa.

Mimea midogo ya kijani kibichi inaonekana ikiwa imestawi vizuri. Paa la wavu linaonekana juu ya mimea hii. Kuna watu wawilii wanaonekana katika sehemu ya nyuma ya picha na kuna nyumba katika sehemu ya nyuma pia.

Shamba kubwa limepandwa mimea mingi ambayo yanaonekana kuwa ya kijani kibichi. Mimea imemea kwa wingi ikifunika sehemu kubwa ya ardhi. Mbele ya shamba kuna udongo mwekundu na mbali kidogo kuna miti michache na majengo. Milima ya kijani inaonekana mbali zaidi, chini ya anga la mawingu.

Shamba la kisasa la ndani lenye mmea wa strawberry inaonekana ikining'inia juu kwa utaratibu. Matunda mekundu ya strawberry yako tayari kuvunwa. Mfumo huu unadhibitiwa kwa ajili ya uzalishaji mwingi. Kilimo hichi cha ndani kinawezesha mavuno mengi kwa mwaka.

Watu wanaonekana shambani wakifanya kazi za kilimo katika eneo kubwa la shamba. Wanawake wanne wanaonekana wameinama wakipalilia, wengine wakiwa wamesimama. Mimea kijoni imepandwa kwa kusafu na udongo wanaonekana wa rangia kahawia. Miti inaonekana kwa umbali kidogo na anga inaonekana kuwa samawati na mawingu.

Ng'ombe wengi wenye rangi nyeusi na nyeupe, wanaonekana wakiwa katika zizi la kisasa la ng'ombe.Ng'ombe hao wamesimama wakiangalia mbele ni kama sehemu ya zizi la kulisha. Wengine wao wana vitambulisho masikioni.

Chumba cha kukuza mimea inaonekana imejaa mimea ya kijani kibichi. Mimea imeandaliwa kwa mistari mirefi. Mtu mmoja anaonekana ameinama akifanya kazi kati ya mimea. Muundo wa kitalu umejengwa kwa chuma na plastiki. Mwanga wa jua unaingia vizuri ndani ya kitalu hiki. Mazingira yanaonekana kuwa ya kilimo cha kisasa.

Trekta kubwa liko shambani na shamba inaonekana kuwa imelimwa kwa mistari mirefu. Mimea ya kijani kibichi imefunika ardhi sehemu kubwa, rangi ya kijani inavutia sana. Trekta linaonekana tayari likifanya kazi. Shamba linaonekana kuwa kubwa na lenye rotuba.

Eneo la shamba lenye mazao mifumo ya umwagiliaji kwa njia ya matone inaonekana wazi. Mabomba meupe yanaekelea kwenye safu za mimea na kuna mifereji mdogo wa maji unaopita kando ya shamba. Mazingira yanaonyesha kilimo kinachotumia teknolojia ya umwagiliaji wa maji.

Shamba limeliwa kwa mistari. Maji yanapitia kwenye mifereji. Udongo unonekana kuwa wenye unyevu. Mimea michache au miti inaonekana kuwa umbali. Kazi ya umwagiliaji inendelea. Hali ya ukulima inajitokeza wazi.

Shamba lenye mimea midogo. Mimea imepandwa kwa safu ndefu zilizonyooka. Kuna bomba jeupe likipita katikati ya safu. Bomba hilo linaweza kuwa na mfumo wa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu kiasi.

Shamba ndogo lenye mimea michanga ambayo imepandwa kwa mstari inaonekana ikiwa na kazi ya umwagiliaji. Bomba nyeusi linaonekana likinyunyuzia maji mimea hii. Watu wanaonekana kwa umbali wakiwa shambani. Udongo una rangi ya kahawia. Mazingira inaonekana kuwa ya kilimo.

Mfumo umwagiliaji wa maji ya kisasa. Maji yananyunyiziwa mashambani kwa mimea hii. Mistari ya mimea inaonekana vizuri ikiwa imepangwa kwa safu na yenye usawa. Udongo umelowa maji vizuri na inaonekana kuwa na rangi ya hudhurungi. Mfumo huu husaidia kilimo. Maji yanatoka kutoka kwenye vinyunyizi.

Mfumo umwagiliaji wa matone na mifereji ya maji imelala ardhini. Miche midogo imepandwa kwa mistari yenye usawa. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu na ina rangi ya hudhurungi. Hii ni jia bora ya kuhifadhi maji shambani. Kilimo ni cha kisasa na chenye tinja.

Shamba limelimwa kwa mistari mirefu. Mifumo ya umwagiliaji umewekwa chini. Udongo una rangi ya kahawia nyekundu. Kuna mimea midogo imepandwa upande mmoja. Mbali kidogo kuna miti mirefu na mimea mingine.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo. Mifereji imechibwa kwa umwagiliaji. Babomba meupe yanaonekana yamewekwa ardhini, udongo umeandaliwa kwa kupanda mbegu. Mistari imepangwa vizuri na kwa usawa. Utaratibu wa kilimo cha kisasa, uko wazi.

Shamba ndogo lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mifereji ya mabomba meusi imewekwa kwenye kila mistari ya mimea ambayo inaonekana kuwa katika hatua ya mwanzo ya ukuaji. Shamba hili lipo eneo la wazi lenye miti na vichaka ambazo zimeizunguka likiwa limezungushiwa uzio wa waya.

Shamba ndogo la mboga mimea michanga ya kijani kibichi imepandwa kwenye udongo mwekundu kuna bomba la umwagiliaji la matone, na ina rangi nyeusi, mimea inaonekana kuwa na afya njema, udongo umelimwa vizuri, ni kama bustani ya nyumbani au shamba ndogo.

Shamba lililopandwa mimea midogo kwa mistari iliyo nadhifu. Kuna bomba la umwagiliaji, linalolipita kati ya mistari ya mimea. Mfumo unatumia maji kwa ufanisi; kwa kuyatoa kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi. Udongo unaonekana kuwa na rutuba na umeandaliwa vizuri. Mimea inaonekana kijani kibichi; ishara yenye afya njema na ukuaji mzuri.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliyowekwa kwenye shamba dogo. Mimea midogo imepandwa kwa safu na kila mmea unaonekana kuwa na bomba dogo la umwagiliaji karibu nao. Mabomba nyeusi yanapita kwenye ardhi yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Shamba liko kwenye eneo lenye nyasi ya kijani na miti mirefu yanaonekana nyuma. Anga ni ya samawati na kuna mawingu meupe.

Shamba ndogo lenye udongo mwekundu inaonekana ikiwa na mimea michanga ambayo imepandwa kwenye mistari. Kuna bomba la maji la umwagiliaji wa mimea kando ya mimea hizi. Mimea ni michache na midogo inaonekana kuwa shamba la mboga.

Mfereji mrefu wa udongo. Ndani ya mfereji kuna bomba jeupe la maji. Kupitia bomba hilo mashamba yanamwagiliwa. Pande zote za mifereji kuna mimea ya kijani. Inaonekana kama shamba kubwa la mahindi au mazao mengine.